Mashabiki ambao wameketi katika viti wakiwaangalia wachezaji ambao wanajitayarisha, katika shati za wachezaji hao, kuna nambari nane, mwingine akona nambari kumi na moja na nambari kumi.

Ni ndani ya jengo la huduma Center na watu wameketi wakihudumiwa na wafanyakazi wa shirika hilo.

Umati wa watu ambao umepanga foleni mbili wakihudumiwa na jamaa ambao wameketi chini ya hema. Kuna vipakatarishi viwili , karatasi , simu na vifaa vingine ambavyo vimetapakaa juu ya meza . Foleni ya kwanza inaonekana kuwa na wanaume pekee ila ile ingine inaonekana kuwa na mchanganyiko wa jinsia , kuna jina ambalo linaning'inia katika hema na katika ukilisona katika uso wake linasoma kama dci .

Umati mkuu ambao umejaa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani, ukishuhudia kuapishwa kwa rais William Samoei Ruto, huku akibeba biblia, na bibi yake akiwa katika mkono wa kushoto, na jaji akiwa mkono wake wa kulia.